Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza dawa mbalimbali za mifugo na mimea, ndani yake kukiwa na watu wanaoendelea kushauriana mambo mbalimbali na matumizi sahihi ya dawa hizo madhubuti kwa ajili ya kukuza mimea na kuimarisha afya ya mifugo mbalimbali.

Boksi la mboji ya asili iliyotengenezwa kwa kukusanya virutubisho muhimu vya asili kwa ajili ya mimea, huku likiwa limekusanya miongoni mwa faida zake, kama vile kuusimamisha mmea, kuufanya uwe imara, na mizizi iliyokuwa madhubuti, pamoja na namba za simu zinazowezesha kuwapata wataalamu wa jambo hilo.

Mwanamke anayejihusisha na shughuli ya kuuza dawa zinazotumika kwaajili ya mimea na mifugo mbalimbali, akiwa amevalia fulana nyeupe na bashasha usoni mwake, tayari kwa kuwapokea wateja watakao kuja kwa ajili ya manunuzi ya dawa hizo katika duka lake.

Mboji ya asili iliyoandaluwa vizuri na kufiwa katika kifungashio maalumu kisha kufungwa vizuri. Mboji hii ni muhimu sana kwa ukuaji wa mimea uliostawi na kuimarika, kwani inatunza mazingira na kuzingatia afya ya mimea hiyo kwa ujumla.

Boksi la dawa mashuhuli ya kuondoa minyoo kwa wanyama wafugwao, kama vile mbwa na paka. Likiwa limepambwa kwa rangi na maandishi ya kiingereza, yasomekayo kama "PetDee" na chini kukiwa na maelekezo yanayosisitiza kutumika kwa mifugo pekee.

Mbolea ya asili iliyoimarishwa kwa kutiwa virutubisho vya ziada, inayotarajiwa kutumika katika shamba kubwa, kwa ajili ya kuimarisha mimea na mazao yanayopatika katika shamba hilo, ili kuweza kutanua wigo wa mapato yatakaopatikana kutokana na mazao hayo.

Mwanamke anayejihusisha na shughuli ya kuuza dawa mbalimbali za kutibu mimea na mifugo, kulingana na aina zake zikiwa zimepangiliwa viziri katika rafu maalumu, na mpangilio uliokuwa mzuri kwa ajili ya kurahisisha zoezi la kuuza, wateja watakapo kuja.

Boksi jeupe la dawa ya kuua wadudu wanaowaganda wanyama wafugwao majumbani kama vile mbuzi, ng'ombe, kondoo pamoja na ngamia, pamoja na chupa ikiwa na dawa ndani yake tayari kwa matumizi ya kuwakinga wanyma hao dhidi ya wadudu wenye kuwaumiza.

Boxi la dawa mashuhuri, ya kuondoa minyoo kwa wanyama wafugwao kama vile mbwa na paka, likiwa limepambwa kwa rangi na maandishi ya kiingereza yasomekayo (PETI E) na chini kukiwa na maelekezo yanayosisitiza kutumika kwa mifugo pekee.

Mkusanyiko wa wataalamu mbalimbali wa mifugo na mimea wakiendelea kujadiliana na kubadilishana mawazo mbalimbali ili kuweza kufikia lengo la kufanikisha afya salama na ukuaji uliokuwa bora wa mifugo na mimea.

Boksi la dawa mashughuli ya kuondoa minyoo kwa wanyama hao wafugwao majumbani kama vile ng’ombe, mbuzi, kondoo na wengineo iliyopambwa kwa rangi tofauti tofauti na maandishi yanayoeleza matumizi yao kutumika kipindi wanyama hao wanapokuwa na ujauzito.

Wanawake wawili wakulima wanaojihusisha na kilimo cha kibiashara, wakiendelea kukagua mazao yao yaliyomea kwa rangi ya kijani kibichi na kunawiri vizuri, ili kuweza kuangalia namna ya kuweza kulifanya zao hilo lizaliane kwa kasi na kiwango kikubwa.

Mkulima anayejihusisha kilimo cha kibiashara cha zao la vitunguu, akiendelea na zoezi la kuvuna baada ya kuwa zao hilo limekwishanawiri na kustawi vizuri, tayari kwa kupeleka sokoni na kuendelea na shughuli za kibiashara.

Mwanamke mkulima ambaye anajihusisha na kilimo cha kibiashara akiendelea kukagua ukuaji wa zao lake, lililokuwa shambani ili aweze kupanga mikakati itakayomuwezesha kufikia malengo ya kulima zao hilo.

Mkulima anayejihusisha na kilimo cha kibiashara cha zao la nanasi, akiendelea kuangalia mazao yake baada ya kuyavuna, tabasamu linadhihiri katika uso wake kuonyesha matarajio mema aliyokuwa nayo baada ya kuvuna mazao hayo.

Wakulima wanaojihusisha na kilimo cha zao la biashara la viazi wakiwa kazini, wakivuna zao hilo na kuliandaa na kulikusanya katika sehemu moja kwa ajili ya kurahisisha zoezi la kuchukua na kupeleka katika eneo la uchakataji, tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa ajili ya matumizi ya kibiashara zaidi.

Wafanyakazi wa shamba kubwa la zao la viazi wakiwa kazini wakivuna zao hilo, na kutia kwenye vyombo maalumu tayari kwa ajili ya kuandaliwa na kisha kupelekwa sokoni kwa matumizi ya kibiashara zaidi.

Mwanamke aliyevalia mavazi ya rangi ya bluu akiwa pamoja na wakulima wenzake, wakiendelea na zoezi la kuvuna nyanya zilizokuwa tayari zimekwisha komaa. Tayar kwa kupeleka katika eneo la kuchakata na kuandaa, ili ziweze kupelekwa sokoni na kuleta faida kubwa kibiashara .

Wafanyakazi wa shamba kubwa la zao hilo la biashara wakiwa kazini wakivuna zao lao hilo, na kutia kwenye vyombo maalumu tayari kwa kupeleka katika eneo la kuchakatwa na kuandaliwa kisha kuweza kupelekwa sokoni kwa matumizi ya kibiashara zaidi.

Wafanyakazi wa kampuni kubwa wakiwa shambani wakiendeleza zoezi la kuvuna na kukusanya zao hilo la kibiashara; Tayari kupeleka katika eneo la kuchakata na kuandaa kuliweka vizuri kwaajili ya kulipeleka sokoni.

Mkulima wa njia za kitaalamu za kuotesha zao hili la kibiashara la nyanya, akiendelea kuvuna na kuangalia ukuaji wa zao lake hilo likiwa shambani, limestawi na kunawiri vizuri.

Wafanyakazi wa shamba kubwa wa zao la kibiashara akiwa kazini baada ya kuvuna zao hilo la viazi na kulikusanya, tayari kwa kuliandaa na kupeleka katika eneo la kuchakata, kisha kuweza kupelekwa sokoni kwa matumizi ya kibiashara zaidi.

Wanawake watano wanaojihusisha na shughuli ya kilimo hiki cha kibiashara cha zao la viazi ulaya, wakiendelea na zoezi la kuvikusanya kisha kuviweka vizuri viazi hivyo baada ya kukamilisha zoezi la kuvuna.

Mwanamke anayejihusisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara akiendelea kukagua mazao yake na kufanya tathmini utakayomuwezesha kufikia malengo yake ya kulima zao hilo la kibiashara bila kupata hasara ya aina yoyote.

Mfanya biashara anaye jihusisha na shuguhi cha kilimo cha biashara akilima zao la nyaya akiendelea kukagua baada ya kuyavuna mazao yake hayo, baada ya kwenda kuyachakata na kuyapeleka sokoni tayari kwaajili ya kuanza kufaidika kupitia zao lake hilo.

Wafanyakazi wa shamba kubwa la zao la viazi wakiwa kazini, wakivuna zao hilo nakutia kwenye vyombo maalumu vya kuhifadhia baada ya kuvuna tayari kwa ajili ya kuandaliwa na kisha kupelekwa sokoni kwa matumizi ya kibiashara zaidi.

Wakulima wawili wakiwa shambani wanaojihusisha na shughuli ya kilimo cha zao hilo la biashara linaloitwa nyanya wakiendelea kushauriana na kubadilishana mawazo juu ya kunyanyua ukuaji na kuongeza faida ya zao hilo.

Mwanamke mkulima anayejihusisha na kilimo cha kibiashara cha zao hilo la kahawa, akiendelea kulipangilia vizuri na kuliandaa, tayari kwa ajili ya kulipeleka sokoni kwa shughuli za kibiashara na matumizi yake binafsi.

Wanawake wakulima wakiwa kazini wakiendelea na zoezi la kukusanya vitunguu ambavyo tayari vimekwisha kuvivuna, kwa ajili ya kupeleka katika eneno la uchakataji na kuandaa, ili kuweza kupeleka sokoni na kupata manufaa yaliyokua makubwa yanayotokana na zao hilo.

Wafanyakazi wa shamba kubwa la zao la kibiashara la viazi wakiwa kazini wakivuna zao hilo na kutia kwenye ndoo, tayari kwa ajili ya kuandaliwa na kupelekwa katika eneo la kuchakata ili kuweza kupelekwa sokoni kwa matumizi ya kibiashara zaidi.

Mimea aina ya migomba iliyopea na kustawi na kunawili vizuri, baadhi yake ikiwa tiyari imekwisha anza kuzaa, inayotarajiwa kumpa mkulima mazao yatakayomletea faida kubwa kibiashara.

Wafanyakazi wanaojihusisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara, wakiwa shambani wakiendelea na zoezi la kulipanda zao hilo, wakiwa na matarajio ya kupata faida itakayokuwa kubwa kabisa, itakayotokana na zao hilo la kibiashara.

Kilimo cha kibiashara cha zao la nyanya zilizopandwa na kuchungwa vizuri, ambazo zimekwishaiva na kuonesha dalili nzuri kwa rangi yake nyekundu yenye kuvutia. Tayari kwa kuweza kuvunwa na kuandaliwa kwa ajili ya mauzo.

Wakulima wawili wa zao la kibiashara lililokomaa na kustawi na kunawiri vizuri lenye rangi ya kijani, wakiendelea na zoezi la kuvuna zao hilo kwa ajili ya kuliandaa na kulipeleka sokoni ili waweze kupata mafanikio yaliyokua makubwa.

Mimea iliyostawi na kunawiri vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa na wakulima kwa kutumia njia za kisasa na za kiteknolojia ya hali ya juu, katika eneo maalumu lililotengwa, kwa kutumia njia hizo zinazotarajiwa kutanua wigo wa mapato yatakayopatikana kutokana na mazao hayo.

Kundi la wakulima wakike na wa kiume, wakiendelea na zoezi ka kukusanya viazi baada ya kuvivuna. Kisha kuviweka katika vyombo maalumu na kupeleka katika eneo la uchakataji tayari kwa kuandaliwa na kupelekwa sokoni.

Wakulima wawili wanaojihusisha na kilimo cha zao la biashara linaloitwa nyanya, wakiendelea kushauriana na kubadilidhana mawazo mbalimbali katika kuongeza ukuaji, na faida itakayopatikana katika zao hilo baadae.

Wakulima wakiwa wamevalia nguo zao za kazi wakiwa shambani wakiendelea na zoezi la kuliandaa shamba kwa ajili ya kuweza kupanda mazao yatakayotarajiwa kuleta faida kubwa na mapato makubwa hapo baadae.

Mimea iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu muhimu unamsaidia mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote, bila kupata tabu na kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyooteshwa kutumia mfumo wa kilimo cha kisasa na chaki teknolojia kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali na maalum katika utendaji kazi wake, mfumo huu unawezesha shughuli hiyo muhimu katika mazingira yoyote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Wakulima wawili wakiwa katika trekta wakiendelea kulima shamba lao wakitumia mfumo wa kisasa na wa kiteknolojia unaohusisha matumizi ya msahine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu ni muhimu na humwezesha mkulima kufanya shughuli zake katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyostawi na kunawili vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kisasa wa kitekinolojia kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu unamsaidia mkulima kuweza kuendesha shughuli zake hizo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyooteshwa kwa kutumia kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia kinachohusisha matumizi ya mashine maalumu mbalimbali katika utendaji kazi wake. Kilimo hiki kinamwezesha mkulima kuweza kufanya shughuli yake hiyo muhimu katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, mfumo huo ni muhimu, kwani unamsaidia mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mkulima mkubwa anayetumia mfumo wa kisasa na wa kiteknolojia unaohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, kilimo hiki kinamuwezesha kufanya shughuli yake hiyo muhimu katika mazingira yoyote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa na chakiteknolojia kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali na maalumu katika utendaji kazi wake. Mfumo huu unawezesha shughuli hiyo muhimu ya kilimo katika mazingira yeyote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitekinolojia unaohusisha matumizi ya mashine maalumu mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu unawezesha shughuli hiyo muhimu katika mazingira yeyote bila kuzingatia hali eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali na maalumu katika utendaji kazi wake, mfumo huu wa kisasa unamsaidia mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote pasi na kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyooteshwa kwa kutumia mfumo wa kisasa na feknolojia unaohusisha utendaji kazi wake mfumo huu ni muhimu unamwepesishia mkulima katika eneo husika

Mkulima akiwa katika trekta akiendelea kutumia mfumo wa kisasa unaohusisha matumizi ya mashine maalum kwa ajili ya kufanyia shughuli za kilimo akiendelea kushughulika na shamba lake na kuliandaa tayari kwa ajili ya kupanda mazao katika shamba hilo

Mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu ni muhimu na rahisi na unamsaidia mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokuzwa na kuoteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, mfumo huu ni muhimu sana kwani unamsaidia mkulima kuweza kuendesha shughuli zake katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya hewa ya eneo husika.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha teknolojia unaohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji wake, mfumo huu unawezesha shughuli hiyo muhimu ya kilimo katika mazingira yoyote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu unamsaidia mkulima kuweza kufanya shughuli zake za kilimo katika eneo lolote, bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kutumia mfumo wa kisasa, unaohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake mfumo huu unawezesha shughuli hiyo muhimu katika mazingira yoyote bila kuzingatia hali ya eneo.

Mfumo wa kisasa wa kitekonolojia unaohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji wake. Mfumo huu unawezesha shughuli hiyo muhimu katika mazingira yoyote, bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Eneo maalum la shamba la mkulima anayetumia kilimo cha kisasa kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali na za kisasa, zoezi hili limepelekea wakulima kupata faida iliyokuwa kubwa na kuweza kuendesha shughuli zao katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia zaidi unaohusisha matumizi ya mashine mbalimbali na maalumu katika utendaji kazi wake, mfumo huu unawezesha shughuli hiyo muhimu katika mazingira yoyote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mkulima mkubwa akiwa katika trekta akiendelea na shughuli yake ya kulima kwa kutumia mfumo wa kisasa na teknolojia unaohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, mfumo huu unamwezesha kufanya shughuli hiyo muhimu katika mazingira yoyote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyostawi na kunawiri vizuri yenye rangi ya kijani iliyooteshwa kwa kutumia mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia kinachohusisha matumizi ya mashine maalumu mbalimbali katika utendaji kazi wake, mfumo huu wa kilimo ni muhimu unaomuwezesha mkulima kuweza kulima na kuendesha shughuli yake hiyo mahali popote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kisasa wa kiteknolojia unaohusisha matumizi ya mashine maalumu mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu unamuwezesha mkulima kufanya shughuli hiyo muhimu katika mazingira yoyote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kisasa wa kiteknolojia wa kilimo, unaohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, mfumo huu unawezesha shughuli hiyo muhimu katika mazingira yoyote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha kiteknolojia kuhusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, mfumo huu unamuwezesha mkulima kulima katika mazingira yoyote bila kuzingatia hali husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa na chakiteknolojia unaohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, mfumo huu inawezesha shughuli hiyo muhimu katika mazingira yeyote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mkulima akiwa katika trekta inayojihusisha na kilimo cha kisasa na teknolojia, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utumiaji wake, mfumo huu ni muhimu sana kwani unamuwezesha mkulima kufanya kazi zake hizo bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kisasa wa kitekinolojia unaohusisha matumizi ya mashine maalumu mbalimbali katika utendaji kazi wake, mfumo huu unawezesha shughuli hiyo muhimu katika mazingira yeyote, bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa, na cha kiteknolojia kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali na maalumu katika utendaji kazi wake. Mfumo huu muhimu unamsaidia mkulima kuweza kuendesha shughuli zake hizo za kilimo katika eneo lolote, bila kupata tabu, na kuzingatia hali ya eneo husika,

Mimea iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kiteknolojia kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji wake, mfumo huo unamsaidia mkulima kuweza kufanya shughuli zake za kilimo katika eneo lolote pasipo kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo kwa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia kinachohusika mfumo

Mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia kinacho husisha matumizi ya mashine mbalimbali na zakisasa katika utekelezaji wake, mfumo huu ni muhimu kwani unamuwezesha mkulima kufanya shughuli zake hizo katika eneo lolote, bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia unaohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, mfumo huu unamsaidia mkulima kuweza kufanya shughuli zake za kilimo katika eneo lolote pasi na kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kisasa wa kiteknolojia unaohusisha matumizi ya mashine maalumu mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu unawezesha shughuli hiyo muhimu katika mazingira yoyote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kwa kutumia mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, mfumo huu unawezesha shughuli hiyo muhimu katika mazingira yoyote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyostawi na kunawiri vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia mfumo wa kisasa na wa kiteknolojia, unaohusisha matumizi ya mashine mbalimbali na maalumu katika utendaji kazi wake. Mfumo huu unawezesha shughuli hiyo muhimu katika mazingira yeyote bila ya kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokuzwa na kuoteshwa kinachohusisha mkulima kuendesha sehemu yeyote ile shughuli zake za kilimo bila kuzingatia eneo husika

Mimea iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kisasa na kiteknolojis unaohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, mfumo huu unamsaidia mkulima na kumuwezesha kufanya shughuli yake ya kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Zoezi la ufugaji wa samaki likiendelea kwa kutumia njia madhubuti na za kisasa zaidi katika eneo hili kwa kutumia vifaa vya kisasa na vya kitekinolojia vinavyowezesha kuwawekea mazingira rafiki samaki hao.

Zoezi la ufugaji wa samaki likiendelea kwa kutumia njia mathubuti na za kisasa zaidi katika eneo maalumu, lililoandaliwa na kutengenezwa vizuri ili kuweza kutunzia samaki hao.

Zoezi la ufugaji wa samaki likiendelea kwa tumia njia madhubuti na za kisasa zaidi, katika eneo linalozungukwa na uoto wa asili kama vile miti iliyostawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi.

Mfanyakazi wa kiume wa kampuni inayojihusisha na shughuli kilimo misitu akiendelea kuikagua mimea ambayo hapo baadae inatarajiwa kupandwa na kutengeneza msitu mipya kedekede. Shughuli hii ni muhimu sana kwa ajili ya kufanya makazi ya viumbe hai lakini pili kufanya mazingira yawe masafi na yakuvutia.

Mtalii wa kigeni akiwa katika eneo la msitu unaotumika katika shughuli za kitalii, lililozungukwa na miti iliyostawi na kunawiri vizuri yenye rangi ya kijani kibichi. hii ni ishara inayoashiria upatikanaji wa mvua iliyokithiri katika eneo hilo.

Mimea yenye rangi ya kijani kibichi inayoendelea kukua, iliyooteshwa kwa kutumia njia za kilimo za kisasa kabisa na za kiteknolojia ya kihaidroponiki, inayohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho maalumu na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea hiyo bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyooteshwa hutumia njia na mfumo wa kisasa wa kilimo itaka hydroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho maalumu na muhimu katika ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo katika ukuaji wake.

Mimea iliyokuwa na kustawi yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu katika ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kisasa zaidi wa kilimo cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na maalumu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Vifaa vya kisasa na vya kiteknolojia vinavyotumika katika mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponiki, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yenye virutubisho mbalimbali na maalumu, muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea ilioteshwa na kukuzwa kwakutumia njia ya kisasa ya kilimo cha kihydroponiki, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho maalumu na muhimu kwaajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha udongo ikiendelea kustawi na kunawiri vizuri.

Mimea iliyooteshwa kwa kutumia njia za kitaalamu ya kilimo cha kihaidroponiki, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho maalumu na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo. Mimea hiyo ikiwa tayari imekwishaanza kuchipua na kuonyesha rangi ya kijani kibichi.

Mimea iliyostawi na kunawiri yenye rangi ya kijani, iliyooteshwa kwa kutumia mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yenye virutubisho muhimu na maalumu katika ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na maalumu katika ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea ya kijani kipichi iliyoota na kustawi; Iliyooteshwa kwa kutumia mfumo wa kisasa kabisa wa kilimo cha kihaidroponiki. Kilimo hiki kinacho husisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho maalumu na muhimu kwaajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo ukiendelea katika eneo hili.

Mwanadada mrembo aliyebana nywele zake akiendelea kukagua na kuiangalia mimea yake iliyositawi na kuota vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia kilimo na mfumo wa kisasa kabisa wa kilimo cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mmea uliostawi na kunawiri vizuri wenye rangi ya kijani kibichi, uliooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponiki kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu katika ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mboga mboga zilizostawi na kunawiri vizuri zenye rangi ya kijani kibichi, zilizooteshwa kwa kutumia mfumo wa kilimo wa kisasa, wa njia ya kihydroponiki unaohusisha matumizi ya maji yenye virutubisho maalum na muhimu kwaajili ya ukuaji wa mimea.

Mimea iliyopea na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia mfumo wa kisasa kabisa wa kilimo cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutuisho maalumu na muhimu, katika ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi na kunawiri vizuri, iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mkulima wa kilimo cha kisasa kabisa cha haidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho muhimu na maalumu, kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha udongo. Akiendelea kuihudumia mimea yake, huku akiwa ameshikilia ndoo pamoja na kopo la kuchotea maji.

Mimea iliyostawi vizuri iliyo oteshwa kwakutumia kilimo cha kisasa cha kihydroponiki kinachousisha utumiaji wa maji yenye virutubisho muhimu katika ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyooteshwa kwa kutumia njia maalumu na mfumo wa kisasa wa kiteknolojia wa kilimo cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu katika ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mbogamboga zilizokua na kustawi vizuri zenye rangi ya kijani kibichi, zilizooteshwa kwa kutumia mfumo wa kisasa kabisa wa kilimo cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yenye virutubisho maalumu na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yenye virutubisho maalumu mbalimbali na muhimu katika matumizi ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kisasa kabisa cha kihaidroponiki, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho muhimu na maalumu, kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo ukiendelea kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa.

Mimea iliyostwawi na kunawiri vizuri iliyomea kwa rangi ya kijani kibichi, iliyokuzwa na kuoteshwa kwa kutumia kilimo cha kisasa cha "kihydroponic" kinachohusisha matumizi ya maji yenye virutubisho maalumu na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kutumia udongo.

Vifaa vya kisasa na vya kiteknolojia ya hali ya juu vinavyotumika katika mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu katika mimea bila kihusisha matumizi ya udongo.

Mimea uliyostawi vizuri iliyooteshwa kwakutumia njia za kisasa, kwa kilimo cha kihaidroponiki kikihusisha matumizi ya maji yenye virutumisho maalumu katika ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponi, kinachotumia maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu katika ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyooteshwa vizuri kwa kutumia njia na mfuomo wa kisasa cha haidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu katika ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea ilioteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihydroponiki, kinachohusisha matumizi ya maji yanayotoa virutubisho maalum na muhimu kwaajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha udongo.

Vifaa vya kisasa na vya teknolojia vinavyomwezesha mkulima kuweza kupanda mazao yake kwa kutumia njia na mfumo wa kisasa zaidi wa kilimo kinachohusisha matumizi ya maji yenye virutubisho mbalimbali na maalum kwa ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo

Mimea inayooteshea kutumia mfumo na njia ya kisasa zaidi ya kilimo cha kihaidrponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho maalum kwaajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo katika ukuaji wake.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyooteshwa kutumia mfumo wa kisasa na wa teknolojia wa kilimo cha ki "Hydroponic" kinachohusisha matumizi ya maji yenye virutubisho muhimu na maalum katika ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mfumo wa kilimo cha kisasa kabisa cha kihadroponiki kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho maalumu na muhimu kwaajili ya mimea, kukienelea kwa kutumia vifaa vya kisasa na vya kiteknolojia ya hali ya juu .

Mbogamboga zilizostawi na kunawiri vizuri, zilizooteshwa kwa kutumia mfumo wa kisasa kabisa, wa kilimo cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho maalumu na muhimu, kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyostawi na kunawiri vizuri, iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi. Iliyokuzwa na kuoteshwa kwa kutumia njia ya kisasa ya kilimo cha kisasa cha ki-hydoponic. Kilimo hicho ambacho kinahusisha matumizi ya maji yenye virutubisho maalumu na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Vifaa vya kisasa na vya kiteknolojia vinavyomwezesha mkulima kufuata mfumo wa kisasa wa haidroponiki, unaohusisha matumizi ya maji yenye virutubisho mbalimbali katika ukuaji wa mimea bila kuzingatia matumizi ya udongo.

Mimea iliyostawi na kunawiri vizuri iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu katika ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa kabisa cha ki Hydroponic kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho muhimu na maalum katika ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuzwa na kuotesha kwa kutumia njia ya kisasa ya kilimo cha kihaidroponiki, kinachohusisha matimizi maji yenye virutubisho mbalimbali na muhimu katika ukuaji wa miema bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroproniki, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu katika ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyostawi na kunawiri vizuri, iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kisaa kabisa wa kilimo cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu katika ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Wakulima wanaojihusisha na kilimo cha njia ya kisasa zaidi, cha kihaidroponiki, inayohusisha matumizi ya maji yenye virutubisho maalumu na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha udongo, wakiendelea na zoezi kupanga mimea hiyo katika vitalu maalumu vya kukuzia.

Mimea iliyostawi na kunawiri yenye rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa katika eneo maalumu, linalomilikiwa na kampuni iliyojikita katika kilimo cha kibiashara, inayotarajia kuipatia kampuni hiyo faida iliyokuwa kubwa, na kunufaisha taifa kwa ujumla.

Sehemu ya shamba la kampuni kubwa iliyojidhatiti katika kilimo cha mfumo huu wa kisasa na kiteknolojia, mfumo ambao unatarajiwa kuleta faida na mazao kedekede hapo baadae kwa matumizi ya kibiashara.

Wanawake wawili wafanyakazi wa kampuni inayojihusisha na kilimo cha biashara wakiendelea na zoezi la kuvuna zao hilo na kutia kwenye vyombo maalumu, tayari kupeleka katika eneo la uchakataji ili iweze kuandaliwa kuweza kuuzwa dukani kwa matumizi ya kibinadamu na mengineyo.

Sehemu ya shamba kubwa, linalomilikiwa na kiwanda kinachojihusisha na kilimo cha kibiashara, chenye mimea iliyomea na kusitawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, huku mfanyakazi wa kampuni hii akiendelea kuihudumia mimea hiyo.

Wafanyakazi wa kiwanda kinachojihusisha na kilimo cha nyanya, wakiendelea na zoezi la kupakia nyanya katika vifungashio maalumu baada ya kuzivuna, tayari kwa kuweza kuzipeleka sokoni ili kuweza kuendesha shughuli za kibiashara.

Mfanyakazi wa kampuni kubwa ya akiendelea kukagua shamba kubwa lililopea kwa kijani kibichi, ishara ya kustawi na kunawiri mazao katika shamba hilo linalotarajiwa kuleta faida kubwa kwa matumizi ya taifa hapo baadae.

Shamba kubwa la kampuni linalojihusisha na kilimo cha kibiashara, likiendelea kuchanua vizuri na kuonyesha dalili ya kukua kwa mazao hayo, tayari kwa ajili ya kuandaliwa kupelekwa kwenye sehemu ya uchakataji ili kuweza kupelekwa sokoni na kuleta faida kubwa katika taifa.

Shamba kubwa la kampuni, lenye mimea iliyopea na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, ishara ya kustawi kwake na kunawiri kwa mazao katika shamba hilo linalotarajiwa kuleta faida kubwa kwa matumizi ya taifa.

Shamba kubwa lililopea kwa kijani kibichi ishara ya kustawi na kunawili kwa mazao katika shamba hilo linalotarajiwa kuleta faida kubwa kwa matumizi ya taifa na kusaidia kiwanda hicho kufikia malengo yake.

Wafanyakazi wa kampuni kubwa, inayojihusisha na kilimo cha kahawa, wakiwa kazini wakiendelea na zoezi la kupanga zao hilo baada ya kulivuna tayari kulipeleka katika eneo la kulichaka na kulifungasha vizuri kuweza kulipeleka sokoni kwaajili ya kuleta faida kubwa kibiashara.

Shamba kubwa lililopea kwa kijani kibichi, ishara ya kustawi na kunawiri kwa mazao katika shamba hilo. Katika eneo lililozungukwa na milima na mabonde kiasi, shamba hilo linatarajiwa kuleta faida kubwa kwa matumizi ya taifa.

Wafanyakazi wa kampuni kubwa inayojihusisha na kilimo cha zao hilo la kibiashara la hoho, wakiwa kazini wakiendelea kuandaa na kufungasha zao hilo katika maboksi maalumu yaliyoandaliwa kwa ajili ya kufungashia zao hilo, kisha kupeleka sokoni.

Mfanyakazi wa kampuni kubwa akiwa katika shamba kubwa lililopewa kwa rangi ya kijani kibichi, ishara ya kustawi na kunawiri kwa mazao katika shamba hilo linalotarajiwa kuleta faida kubwa kwa matumizi ya taifa hapo baadaye.

Mfanyakazi kutoka katika kiwanda kikubwa akiendelea na zoezi la kuandaa shamba kwa kutumia gari maalumu la kulimia, tayari kwa kupanda mazao yatakayotumika kwa manufaa ya taifa kwa ujumla.

Wafanyakazi wa kampuni kubwa inayojihusisha na kilimo cha kibiashara wakiendelea kukagua na kuihudumia mimea yao hiyo ambayo imesitawi vizuri na kunawiri yenye rangi ya kijani kibichi. Jambo hili linatarajiwa kuleta faida kubwa hapo baadae.

Sehemu ya shamba kubwa linalo milikiwa na kampuni iliyo jikita katika kilimo cha kibiashara cha zao hilo, kwa lengo la kutanua wigo wa mapato yake. Kwa lengo la kunufaisha taifa na kuapata mapato yatakayo wasaidia kusonga mbele katika kampuni lao.

Kampuni inayojihusisha na shughuli ya ufugaji wa ng'ombe, ikiendelea na shughuli hiyo kwa kutumia njia za kisasa na zakiteknolojia, jambo ambalo linatarajiwa kuleta faida iliyokua kubwa hapo badae.

Mimea iliyoota na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa katika shamba kubwa, linalomilikiwa na kampuni kubwa inayojiandaa kufanya biashara ya mazao hayo pale ambapo itakua tayari kuvunwa, na kuleta faida kubwa kwa taifa.

Sehemu ya shamba kubwa linalomilikiwa na kampuni iliyojikita katika kilimo cha kibiashara, ikiwa na mimea iliyostawi na kunawiri vizuri kabisa, ikiwapa matumani wafanyakazi wa kampuni hiyo kupata mapato yaliyokuwa makubwa kabisa na kufikia malengo na kulinufaisha taifa kwa ujumla.

Eneo kubwa la shamba la kampuni lililopea kwa rangi ya kijani kibichi, ishara ya kustawi na kunawiri kwa mazao katika shamba hilo, linalotarajiwa kuleta faida kubwa kwa matumizi ya kitaifa.

Wafanyakazi wa kiwanda kikubwa kinachoshughulisha na kilimo, wakiendelea kufanya zoezi la kuchakata mazao ambayo tayari wamekwishavuna kutoka shambani, kwaajili ya kuweza kuyaandaa na kuyapeleka sokoni ili waweze kupata mapato na faida kubwa kutokana na mazao hayo.

Mfumo wa kisasa kabisa wa kilimo cha umwagiliaji ambao umepangiliwa vizuri na kutarajiwa kuleta faida kubwa katika shamba hilo, mfumo huu unamuezesha mkulima kulima bila kutegemea mvua.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha umwagiliaji ukiwa umeandaliwa na kupangiliwa vizuri kabisa, mfumo huu wa kisasa unamuwezesha mkulima kuendesha shughuli zake za kilimo pasi na kutegemea mvua katika eneo lake husika.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha umwagiliaji ukiwa umeandaliwa na kupangilia vizuri kabisa. Mfumo huu wa kisasa unamsaidia mkulima kuongoza shughuli zake za kilimo pasi na kutegemea mvua kwa kiwango chochote.

Mimea inayoendelea kuota inayotarajiwa kustawi na kunawiri vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia mfumo wa kilimo cha umwagiliaji. Kilimo hiki muhimu kinamsaidia mkulima kuweza kuendesha shughuli yake ya kilimo katika eneo lolote, pasi na kutegemea mvua.

Eneo la shamba liliandaliwa na kudhibitiwa kwa ajili ya kutumika kwa shughuli ya kilimo kwa kutumia njia ya umwagiliaji. Njia hii ni nzuri na inamrahisishia mkulima kufanya shughuli yake hiyo ya kilimo bila kuzingatia na kutegemea mvua.

Mimea iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kisasa wa kilimo cha umwagiliaji, ukiwa umeandaliwa na kupangiliwa vizuri kabisa. Mfumo huu wa kisasa unamsaidia mkulima kuendesha shughuli zake hizo za kilimo pasi na kutegemea mvua.

Mfumo wa kisasa, kilimo cha umwagiliaji, ukiwa umeandaliwa na kupangwa vizuri kabisa, mfumo huu wa kisasa unamsaidia mkulima kuendesha shughuli zake za kilimo, pasi na kutegemea mvua.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha umwagiliaji ikiwa imeandaliwa na kupangiliwa vizuri kabisa mfumo huo wa kisasa humsaidia mkulima kuendesha shughuli zake za kilimo pasi na kutegemea mvua kwa kiwango chochote.

Mimea iliyostawi na kunawiri vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha umwagiliaji. Mfumo huu ni muhimu kwani unamsaidia mkulima kuweza kufanya shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kisasa wa umwagiliaji ukiwa umeandaliwa na kupangiliwa vizuri kabisa, mfumo huu wa kisasa humsaidia mkulima kuendesha shughuli zake za kilimo pasi na kutegemea mvua.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha umwagiliaji ukiwa umeaandaliwa na kupangwa vizuri kabisa. Mfumo huu wa kisasa unamsaidia mkulima kuendesha shughuli zake za kilimo pasi na kutegemea mvua.

Mkulima anayejihusisha na kilimo cha umwagiliaji, akiendelea na zoezi la kumwagilia mimea hiyo, iliyostawi vizuri na kunawiri yenye rangi ya kijani kibichi ili aweze kupata mazao yaliyokuwa bora na imara bila kutegemea mvua.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha umwagiliaji ukiwa umeandaliwa na kupangiliwa vizuri kabisa. Mfumo huu wa kisasa unamsaidia mkulima kupangilia na kuendesha shughuli zake za kilimo pasi na kutegemea mvua, hivyo kuweza kufanya shughuli zake eneo lolote.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha umwagiliaji ukiwa umeandaliwa na kupangwa vizuri kabisa, mfumo huo wa kisasa unamsaidia mkulima kuendesha shughuli zake za kilimo pasi na kutegemea mvua.

Mfuma wa kisasa wa kilimo cha umwagiliaji ukiwa umeandaliwa na kupangiliwa vizuri kabisa. Mfumo huu wa kisasa unamwezesha mkulima kuendesha shughuli zake za kilimo pasina kutegemea mvua kwa kiwango chochote.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha umwagiliaji ukiwa umeandaliwa na kupangiliwa vizuri kabisa. Mfumo huu wa kisasa unamwezesha mkulima kuendesha shughuli zake za kilimo pasi na kutegemea mvua kwa kiwango chochote.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha umwagiliaji uliokuwa umeandaliwa na kupangiliwa vizuri kabisa, mfumo huu muhimu wa kisasa unaomsaidia mkulima kuendesha shughuli zake za kilimo pasi kutegemea mvua ni muhimu sana kwa ajili ya kumrahisishia mkulima shughuli zake hizo za kilimo.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha umwagiliaji, ukiwa umeandaliwa na kupangiliwa vizuri kabisa, mfumo huu wa kisasa unamuwezesha mkulima kuendesha shughuli zake za kilimo pasi na kutegemea mvua katika eneo hilo.

Eneo la kijiografia lenye madhali ya kupendeza na kuvutia iliyo pambwa kwa milima iliyo inuka kwenda juu pamoja na seruji juu yake. Eneo hili linazidi kuvutia na kupendeza kudhihili anga lake lenye ranngi ya bluu na nyeupe na mawingu.

Eneo la kijiografia lililokuwa tambarare lenye mti mmoja mmoja pamoja na shughuli za kibinadamu, zinazoendelea katika eneo hilo kudhihiri kuhajiwa kwa mbali kuna zidi kuongeza kuvutia na kupendeza kwa eneo hilo la kijiografia.

Eneo la kijiografia lililokuwa tambarare, lililozungukwa na ardhi yenye nyasi fupi, na mti mmojammoja na anga la bluu lenye kutanda juu yake, huku shughuli za kimaisha zikiendelea kwa kudhihiri kwa wanyama pori katika eneo hilo.

Mnyama mzuri mrefu na wa kuvutia mwenye shingo ndefu na ngozi ya mabaka mabaka aitwaye twiga akiwa katika eneo tambarale lenye miti yenye majani madogo madogo na miba anayotumia mnyama huyo kama chakula, huku kwa mbali makazi ya watu yakiendelea kuimarisha taswira ya kuvutia ya eneo hilo.

Eneo la kijiografia lenye milima na mabonda na nyasi fupi pamoja na miti yenye rangi ya kijani kibichi ,anga lenye rangi nyeupe linazidi kuvutia na kuongeza uzuri kwa mazingira hayo ya eneo hili..

Barabara ya vumbi iliyopita katikati ya eneo lililozungukwa na nyasi fupi na miti, iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi kuonyesha uoto wa asili uliodhihiri katika eneo hili na kuota kwa kiasi kikubwa.

Eneo la ardhi lenye maji yaliyokusanyika, pamoja na mimea iliyoota kandokando yake. Mimea hiyo iliyositawi vizuri, na milima kwa mbali, pamoja na ndege weupe wazuri wenye miguu mirefu aina ya heroe, wakizidi kuongeza uzuri wa eneo hilo.

Eneo la kijiografia lenye uoto wa asili ulioota na kustawi vizuri pamoja na miti ndio nawiri yenye rangi ya kijani kibichi, kudhihiri kwa mlima katika eneo hilo na anga lime rangi ya bluu, kunazidi kulifanya eneo hilo kupata taswira ya kuvutia.

Barabara ya vumbi iliyokuwa na nyasi kandokando yako pamoja na miti iliyokuwa vizuri kwa mbali mlima unaonekana na anga la bluu linaloongeza uzuri huo wa kijiografia

Mandhari ya kupendeza na kuvutia iliyopamba kwa nyasi fupi zilizoota na kustawi vizuri pamoja na miti yenye rangi ya kijani kibichi, nyuma yake kukiwa na mlima mkubwa mzuri wa kilimanjaro unaopambwa na theluji juu yake, pamoja na mnyama mkubwa katika wanyama wakubwa watano anayeitwa tembo.

Eneo lililozungukwa na milima na mabonde pamoja na uoto wa asili, nyasi fupi za kijani kibichi pamoja na miti iliyostawi vizuri. Kwa mbali kuna nyumba za watu, ishara ya kufanyika shughuli za kibinadamu katika eneo hilo.

Eneo kubwa lililokuwa tambarare, lililozungukwa na nyasi fupi zilizoota vizuri pamoja na mti mmojammoja zikiashiria uoto wa kisavana, kwa mbali milima inaonekana ikiongeza uzuri wa eneo hilo.

Mnyama pori anayefahamika kwa sifa ya kuwinda na mkali, pia ufahamika kwa jina kama mfalme wa mwituni, akiwa amekaa katika eneo tambalale lililozungukwa na nyasi fupi pamoja na miti iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi, huku kwa mbali makazi ya watu yakionekana kuendelea kuongeza uzuri wa eneo hilo la kipekee.

Eneo la ardhi lenye mto uliojitenga na maji ndani yake lililozungukwa na nyasi zilizoota na kustawi vizuri, pamoja na miti yenye rangi ya kijani kibichi vikiendelea kuimarisha uzuri wa eneo hilo.

Familia ya moja katika wanyama wakubwa watano, anayefahamika kama tembo, ikiwa amezungukwa na eneo la kuvutia lililopambwa kwa nyasi fupi za kijani kibichi, na miti iliyotengana. Huku kwa mbali mlima ukiongeza uzuri wa eneo hilo.

Eneo La kijeografia lililozungukwa na nyasi fupi pamoja na miti iliostawi na kukua vizuri yenye rangi ya kijani kijichi pamoja na milima kwa mbali na anga lenye rangi ya bluu likizidi kuimarisha uzuri wa eneo hilo. kupatikana kwa makazi ya watu katika eneo hili likizidi kuonesha ishara ya kufanyika shunghuli za kibinadamu.

Mnyama mzuri mrefu na wa kuvutia mwenye shingo ndefu na ngozi ya mabaka mabaka aitwaye twiga, akiwa katika eneo tambarare lenye miti yenye majani midogo midogo na miba anayotumia twiga kama chakula, huku kwa mbali makazi ya watu yakiendelea kuimarisha uzuri wa taswira ya kuvutia eneo hilo.

Maji yaliyotuama kwenye eneo kubwa la ardhi yaliyozungukwa na miti iliyoota na kustawi vizuri katika eneo hilo, miti ambayo ina rangi ya kijani kibichi. Hii ni hali inayoashiria kukithiri kwa mvua katika eneo hili la kijografia.

Kundi la wanyama pori wanaosifika kwa kula majani wanaofahamika kwa majina kama twiga na pundamilia, wakiwa katika eneo la kijiografia liliokuwa tambarare lenye nyasi fupi pamoja na vichaka na mti mmojamoja. Kudhihiri kwa mlima nyuma yake kunazidi kuongeza uzuri wa eneo hilo.

Eneo la kijiografia lenye mazingira mazuri yenye kupendeza na kuvutia, lililozungukwa na eneo kubwa lenye milima na mabonde pamoja na uoto wa asili wenye miti iliyokuwa na rangi ya kijani kibichi. Juu yake kukiwa na anga lenye rangi ya bluu pamoja na nyeupe kuongeza uzuri wa eneo hilo.

Eneo tambarare lenye nyasi zilizoota vizuri na mti mmojammoja uwepo wa anga, lina rangi ya blue na mlima kwa mbali ukizidi kuongeza uzuri wa mandhari ya kupitia eneo hilo.

Mto wenye maji uliozungukwa na eneo la kijiografia lenye mandhari ya kupendeza na kuvutia iliyozungukwa na nyasi fupi, vichaka na mti mmoja mmoja ukizidi kuimarisha na kunawilisha muonekeno wa eneo hilo.

Eneo lililozungukwa na milima na mabonde, pamoja na uoto wa asili, nyasi za kijani kibichi , pamoja na miti iliyostawi na kunawiri vizuri. Ikiongeza kuvutia na kupendeza kwa eneo hilo.

Eneo la kijiografia lililozungukwa na milima na mabonde, lenye uoto wa asili unaokusanya nyasi fupi na miti iliyokua vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, mazingira ya kupendeza na kuvutia, eneo hilo linazidi kuimarisha muonekano wake.

Kundi la mbuzi walionawiri, na kuzaliana kwa kiwango kinachoridhisha na kumpa matumaini mfugaji kuweza kuendelea na shughuli hiyo, likiwa ndani ya zizi lililozungushiwa miti, iliyopangwa katika muundo maalumu.

Mwanaume anayejihusisha na shughuri ya ufugaji wa bata pamoja na kuku, akiwa katika eneo alilolitenga maalumu kwa ajili ya kuendeshea zoezi hilo. Zoezi hili linaleta faida nyingi kama vile nyama, mayai pamoja na kuuza ili kuweza kupata pesa ya kujikimu matumizi yake kwa ujumla.

Eneo maalumu lililotengwa kwajili ya kilimo kwakutumia njia nzuri na ya kisasa kuotesha mbegu ikiwa tayari yameanza kuonesha nzuri ya mavuno ya mimea hio iliyo na rangi ya kijani kibichi.

Mbegu mbalimbali zilizoandaliwa na kufungashwa katika vifungashio maalumu, kisha kutundikwa katika rafu tayari kwa kuuzwa na kwenda kutumika katika matumizi ya shamba katika kilimo kinachohusisha matumizi ya mbegu.

Eneo maalumu lililotengwa kwa ajili ya kilimo kwa kutumia njia nzuri na ya kisasa ya kuotesha mbegu, likiwa tayari limeanza kuonyesha dalili nzuri ya mimea inayochomoza katika shamba hilo, tayari kwa kumpa matumaini mkulima juu ya mazao yatakayopatiakana katika shamba hilo.

Eneo maalumu lililotengwa kwa ajili ya kilimo kwa kutumia njia nzuri na ya kisasa ya kuotesha mbegu likiwa tayari limeshaanza kuonesha dalili nzuri za mavuno ya mimea hiyo iliyopea kwa rangi yake ya kijani kibichi.

Mfumo wa kilimo cha kisasa zaidi ni cha kiteknolojia kinachohusisha matumizi ya mbegu katika kukuza mimie hiyo, ukiendelea kufanyika katika eneo hili huku mimea ikiwa tayari imekwisha anza kuonyesha dalili nzuri ya kuchipua.

Sehemu ya shamba kubwa yenye mimea iliyostawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa kinachohusisha kuotesha mbegu, mimea hiyo inatarajiwa kukua vizuri na kuleta faida hapo baadae.

Mimea iliyostawi na kunawiri iliyooteshwa kwa kutumia mfumo wa kilimo cha kisasa cha kutumia mbegu, ikianza kukua na kuonyesha dalili njema ya kustawi na kuleta mazao mazuri kwa mkulima.

Kundi la wakulima, wakijumuisha wanaume na wanawake wakipokea mbegu kwa ajili ya kuendesha shughuli ya kilimo kwa kutumia mbegu hizo. Kilimo hiki kinatarajiwa kuwapa faida kedekede wakulima hao bila ya kuwapa hasara yoyote.

Mimea iliyokuzwa na kuoteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kisasa kabisa wa kilimo cha kutumia mbegu, ikiwa tayari imeanza kustawi na kuonyesha dalili ya kuzaa mazao ambayo yametarajiwa na mkulima.

Eneo maalumu lililotengwa kwa ajili ya kilimo kwa kutumia njia nzuri na yakisasa ya kuotesha mbegu, likiwa tayari limeshaanza kuonyesha dalili nzuri ya mavuno ya mimea hiyo iliyopea kwa kijani kibichi na kustawi na kunawiri.

Mimea iliyostawi na kunawiri vizuri nyenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwakutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kuotesha mbegu. Mimea hiyo inatarajiwa kuzaliana vizuri na kumpatia mkulima faida itakayokua kubwa kabisa.

Mimea iliyooteshwa kutumia kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kutumia mbegu, ikianza kustawi na kukua vizuri ikionyesha rangi ya kijani kibichi kwa mbani ishara ya kuweza kuzaliana vizuri na kukua vizuri.

Mimea inayoanza kuchipua iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kisasa wa kilimo cha kuotesha mbegu, mimea hii inatarajiwa kukuwa vizuri na kuhimarishwa ili kuweza kuleta mazao yatakayo nufaishwa kwa ajili ya kuuzwa na kupata mapato yatakayo kuwa makubwa kabisa hapo baadae.

Eneo maalumu lililotengwa kwa ajili ya kilimo hutumia njia nzuri na ya kisasa ya kutoesha mbegu, likiwa tayari limeanza kuonesha dalili nzuri ya mavuno ya mimea hiyo, iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kisasa wa kuotesha mbegu mfumo huu ni mwepesi na rahisi unamwezesha mkulima kuweza kufanya zoezi lake ilo kwa urahisi.

Eneo maalumu lililotengwa kwaajili ya kilimo kwa kutumia njia nzuri na ya kisasa ya kuotesha mbegu, likiwa tayari limeanza kuonyesha dalili nzuri ya mavuno ya mimea hiyo iliyopea kwa kijani kibichi.

Eneo maalumu lililotengwa kwa ajili ya kilimo kwa kutumia njia nzuri na ya kisasa ya kuotesha mbegu likiwa tayari limeanza kuonyesha dalili nzuri za mavuno ya mimea hiyo iliyopea kwa rangi mbalimbali.

Eneo maalumu lililotengwa kwaajili ya kilimo kwa kutumia njia nzuri na ya kisasa ya kuotesha mbegu likiwa tayari limeshaanza kuonyesha dalili nzuri ya mavuno ya mimea hiyo iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi.

Eneo maalumu lilitotengwa kwa ajili ya kilimo kwa kutumia njia nzuri na ya kisasa zaidi ya kuotesha mbegu, likiwa tayari limeanza kuonesha dalili nzuri ya mavuno ya mimea hiyo iliyopea kwa kijani kibichi.

Mabanda yaliyotengenezwa vizuri kwa kutumia mbao, kwa kuonyesha ustadi na weledi mkubwa ndani yake, yakitarajiwa kutumika kwa ajili ya kufugiwa wanyama kama vile mbwa na paka, yakiwa yamebebanishwa.

Wataalam wawili (wakike na wakiume) wa wanyama, wakiendelea kumuangalia na kumkagua mbwa ili waweze kumpatia chanjo inayotarajiwa kumpa afya na kuimarisha maisha yake ya kwa ujumla.

Banda lililotengenezwa vizuri kwa ustadi na weredi wa hali ya juu kwa kutumia mbao, likiwa limeandaliwa tayari kwa ajili ya kuweza kutumika kwa shughuli ya ufugaji wa wanyama wa nyumbani kama vile: mbwa, kuku paka, pamoja na mbuzi. Banda hili ni muhimu sana kwa shughuli ya wanyama wanaofugwa majumbani.

Banda maalumu la ufugaji wa mbwa liliotengenezwa kwa ustadi mkubwa pamoja na mbwa ndani yake kuwa sheria zoezi la ufugaji linaloendelea hapo nimezungukwa banda hilo kwa nyasi zilizodhibitiwa vizuri kuongeza uzuri wa kuvutia wa eneo hilo

Daktari bingwa akiwa amevalia koti jeupe, akiendelea kumkagua mbwa na kumpima ili aweze kumpatia matibabu stahiki kulingana na hali iliyoripotiwa na mmiliki wake, ili aweze kurejea katika hali yake ya kawaida.

Banda maalumu ya kufugia mbwa lililotengenezwa kwa ustadi mkubwa pamoja na mbwa ndani yake kuashiria zoezi la ufugaji wa mbwa hao. Kwa nje limezungwa na nyasi zilizodhibitiwa vizuri kuongeza uzuri wa eneo hilo.

Mbwa watano waliokua vuzuri wenye afya tele, waliofugwa kwa kutumia njia na mfumo wa kisasa kwa kuzingatia dawa na chanjo ambazo wanahitajia ili Kuweza kukua vizuri bila maradhi ya aina yoyote.

Mbwa mwenye asili ya kijerumani, mwenye kusifika na sifa ya kuwa na ujasiri na akili, akiwa amekaa kwenye banda lake, pembeni likiwa limezungukwa na nyasi fupi zilizokatwa vizuri pamoja na miti iliyoota kwa mbali, huku kukiwa kuna uzio unaozunguka eneo hilo.

Moja ya wanyama wakubwa watano aitwaye tembo, wakiendelea kula majani, kwa mbali kundi la watalii wa kizungu wakiendelea kumuangalia mnyama huyo mkubwa mwenye umbile la kustaajabisha.

Mfanya katika moja ya hifadhi kubwa ya taifa, akiendelea na zoezi la kumhudumia mmoja katika wanyama wakubwa wataano, aitwaye tembo. Mnyama huyu ni muhimu sana kwa sababu anawavutia watalii, hivyo kunyanyua uchumi wa taifa.

Mfanyakazi wa hifadhi ya taifa akiwa amevalia nguo zake za kazi akiendelea kumhudumia mnyama aitwaye tembo. Mnyama huyu mkubwa anakamilisha jumla ya wanyama watano wakubwa kabisa wanaoishi porini.

Ndege mkubwa aina ya tai, anayesifika kwa kupaa umbali mrefu na kasi ya kipekee, tai pia ni katika wanyama pori wanaimarisha shughuli za utalii, katika mataifa mbalimbali kwa sifa yake ya kuvutia na kuwa na umbile la kipekee.

Ndege mkubwa aina ya tai anayesifika kwa kupaa umbali mrefu na kasi ya kipekee. Tai pia ni katika jumla ya wanyamapori wanaoimarisha shughuli za kiutalii katika mataifa mbalimbali, ikiwemo nchi yetu ya Tanzania.

Wafanyakazi wa hifadhi ya taifa wakiendelea kuwahudumia wanyama aina ya tembo. Mnyama huyu ni mmoja katika wanyama watano wakubwa na muhimu sana, kwa ajili ya vivutio vya kitalii hapa nchini.

Mnyamapori anayekamilisha idadi ya wanyama watano wakubwa anayefahamika kama tembo, akiwa pamoja na familia yake wakiwa katika matembezi katika barabara inayopatikana katika moja ya hifadhi wa wanyamapori zilizopo katika taifa la Tanzania.

Mnyamapori mzuri, mrefu na wa kuvutia mwenye shingo ndefu na ngozi ya mabakamabaka aitwaye twiga, akiwa katika eneo tambarare lenye miti yenye majani magodomadogo na ya miiba anayotumia mnyama huyo kama chakula.

Ndege ni katika jumla ya wanyama pori wanaoruka na kuvutia. Katika aina nyingi za ndege miongoni mwao ni kipungu, mwenye sifa ya kuruka umbali mrefu kupanda juu. Ndege huyu akiwa juu ya mti uliodondosha majani yake ukiashiria kipindi cha kiangazi.

Nyoka ni katika jumla ya wanyama pori hatari wenye sumu kali inayoweza kuhatarisha maisha ya viumbe hai, hivyo ni muhimu kuchukua tahadhari dhidi ya mnyama huyu hatari aitwaye nyoka.